Ni msimu wa mvua kubwa, Kwa sababu barabara mzima imejaa maji ambayo imeweza kufurika. Barabara hili limekuwa ngumu kupitika Kwa sababu maju imeanza kuzuia magari kupita vizuri na pia mwanadamu.

Mtaalamu wa meno, ambaye amevalia glovu, akimtazama mdada ambaye amepanua mdomo. Inaonekana kuna meno ambayo imekuwa ikimuuma mdada huyo, hivo daktari wa mtaalamu wa meno anatumia kifaa maalum ili kugundua haswa ni shida gani ambayo inayomkabili mdada huyo na hivo kuweza kudhibitisha matibabu maalum.

Sabuni inayojulikana kama sabuni ya kienyeji. Sabuni hii inasemekana kwamba ina nguvu za kutoa giza, nuksi na mikosi, magonjwa ya ngozi, maumizi ya viungo, kupata ganzi mwilini na kulainisha ngozi.

Muuguzi wa uma akimhudumia mtoto ambaye ni mdogo. Mtoto huyu anapewa chanjo ya kupitia mdomo. Chanjo hii itaweza kusaidia huyu mtoto anapokuwa mkubwa atakuwa na afya mzuri na itamwepusha katika maradhi mbalimbali ambayo pia yanaweza kuposa mwili wake na kumpokonya nguvu.

Huu ni msitu ambao umeshika moto. Moto hii inaweza kuwa ilisababishwa na jua kali ambayo iliweza kuchoma nyasi na kusababisha moto uwake au imesababishwa na mtu mtepetevu aliyeangusha moto au kuchoma kimakusudi.

Huku kumekuwa na aksidenti. Kuna gari ya petroli ambayo imeandikwa hatari. Ajali hii ilifanyika wakati inaonekana gari liliweza kugongana, magari mbili ambayo yamepondeka vibaya na kuna moja ambayo imeweza hadi kuanguka imebingilia ikaweza kuanguka. Kuna wazima moto ambao wamefika wanajaribu kulizima hilo moto na pia kuna watazamaji ambao wanaiangalia.

Daktari wa misuli akimwelekeza mgonjwa katika kufanya mazoezi ili misuli yake iweze kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Daktari huyu mwanamke aliye na nguo nyeupe anamwelekeza moja kwa moja mgonjwa huyu na tunaona anafurahia.

Huku ni darasani. Mwalimu amevalia shati nyeupe na siruali ya blue . Mwalimu huyu amemwambia mwanafunzi aje mbele ya darasa ili kuwakilisha hoja yake kuhusu jambo fulani. Mbele yake kuna ubao ambao mwalimu ameandika mambo ama mafunzo ambayo amewapatia wanafunzi hao. Wanafunzi hao wameketi katika dawati.

Wahudumu wa afya wakijitayarisha ili kuzuru maeneo tofauti tofauti nchini ili kusaidia mahali ambapo uwe umekumbwa na majanga kama vile, mafuriko ambapo inafanya watu waweze kuwa na hadhari kwenye afya yao. Pia wanajitayarisha kuenda kama mahali kama vile ambako imekumbwa na ukame.

Daktari akimhudumia mgonjwa, daktari huyu anamhudumia huyu mgonjwa kwa kuwa ana tatizo katika kutembea. Inaelekea huyu ambaye amelazwa aliyepata hitilafu mahali wakati ambapo alikuwa akitembea ama akifanya shughuli zake akiwa ameenda hospitalini ili awaze akatatuliwe shida inayo mkabidhii.

Wahudumu wa umma ya afya, wakijitayarisha kuenda kufanya matibabu katika vijiji mbalimbali ,katika mkoa wao. Wanafanya, wanatembea katika kila nyumba wakiwa na mabegi yao, na dawa yakiwemo ndani ili kuwahudumia wakenya ambao hawana afya nzuri.

Mtaalamu wa meno, huku akimhudumia mgonjwa ambaye ana shida ya jino. Anatumia kifaa maalum ili aweze kutambua kwa uhakika mahali ambapo jino lina kasoro ili aweze akamtibu mgonjwa.

Hii hutumika wakati wasichana wanakuwa katika hedhi. Wakati ambapo umefika mwaka wa kubaleghe. Hili lina Sadia wakati ambapo wako kwenye hedhi. Unazuia mtiririko wa damu kumwagika.

Watoto wadogo wana furaha. Hii furaha yao inaonyesha kuwa ya kicheko ambayo wamecheka na kuonyesha mikono yao. Hii ni baada ya kutoka kucheza na walifurahia mchezo huo. Nyuma yao kuna miti, kuonyesha kwamba watoto hao walikuwa wanacheza na udongo

Mama huyu anaonekana kuwa mwingi wa furaha kabisa. Maji ambayo amekuwa akiutegea kwa muda mrefu umeweza kuja. Maji huu umeweza kuja kupitia paipu na maji huu unatoka kwenye ardhi. Kando yake imewekwa simiti, ambayo inaweza kutenganisha udongo usishikane na maji.

Ni mtaa wa kimabanda ambapo watoto wanapata maji ambayo si safi. Takataka imetupwa kila mahali na hii inaoonyesha hali ya uchochole ambayo inakumba mtaa huo.

Muuguzi kutoka nchi ya Kenya. Anafurahia na kumshika mtoto mdogo ambaye ametoka kuzaliwa .Muuguzi huyu amemsaidia mama ya mtoto huyu kijizalisha vyema na ako na furaha sana, wakati ambapo anapoona mtoto ametoka akiwa salama salimini

Dawa hii ambayo imetengenezwa kwa njia ya kiasili Ina uwezo wa kusaidia kuunda virutubisi ya vitameni cha. Dawa hii inaweza kuongeza damu mwilini na ni hivo wauguzi waimiza wagonjwa walio na shida waweze kutumia dawa hii kuongeza damu mwilini mwao.

Mtaalamu wa macho anamtazama mgonjwa ambaye amekuja akiwa na tatizo la macho, mgonjwa huyo anatazama kifaa maalum ambayo daktari anaweza kugundua shida ambayo mgonjwa analipitia na hivyo kuweza kumtibu kwa njia inayofaa.

Hili ni bango linaloonesha kazi ambalo daktari anaifanya, huyu daktari anaeleza ana nguvu, dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi hawa.

Muhumudu wa serikali akimtibu mugonjwa, muhudumu wa kijamii aweza kufanya kazi Mahali popote katika manyumbani ,hospitalini na hata pia sehemu ambapo watu ni wengi

Hii ni mojawapo ya juhudi ya kuwekeza usafi katika mtaa hii tendo limetathniwa na UNICEF ambayo inahakikisha kwamba usafi umeboreshwa katika kila mahali

Hii ni chanjo ya measles rubella virus hii ni chanjo ambayo inasaidia watoto wakati ambapo watakuwa watu wakubwa. Kuna magonjwa kama vile ilivyo orodheshwa hapo ivo wataweza kushikwa na ugonjwa kama measles ivi.

Mwana dada huyu anatoka katika maeneo ambayo yanakumbwa na ukame na jua kubwa sana, hata tunavyoona mwanadada huyu amesimama mahali tambarare, hakuna nyasi na pia mifugo wake wameweza kufa kwa kutokana na kutopata lishe.

Wauguzi wa meno. Hawa wauguzi wawili wanafanya kazi ya kutatua ni shida gani ambalo linaweza kuwa linasumbua jino lako. Wanapofahamu ni shida gani wataweza kutumia matibabu yanayofaa.

Mafuriko imeweza kutokea wakati ambapo mvua yenye kadri ya uzito mkubwa umenyesha na kuweza kusababisha Hali ya uchukuzi kuwa ngumu na usafiri kuathirika katika mji.

Dawa aina ya Mtiki. Dawa hii inasaidia katika kuongeza nguvu za kiume. Wakati ambapo mwanaume ana nguvu za kiume ambazo ni kidogo, akinywa hii dawa itaweza kumsaidia ili nguvu zake ziweze kurudi na aweze kufanya kazi vizuri katika wakati wa ndoa.

Muuguzi wa mama ambao amejifungua. Naona daktari au mkunga huyu anamshughulikia mtoto mdogo na uku kando kuna mama ambaye ako tayari ili kuweza kujifungua akizungumza na muuguzi.

Hili ni gari linalotumika kutoa gesi, vumbi, moshi, harufu mbaya au hewa chafu kutoka sehemu fulani kama ndani ya jengo, sana sana inatumika kutoa uchafu ambao hutoka mwilini kutoa katika vyoo.

Mtaalamu wa meno akimhudumia mwanaume mgonjwa ambaye ana tatizo la meno. Tunaona nyuma yake kuna bidhaa mbalimbali ambao alikuwa ametayarisha katika shughuli yake ya kukagua ni meno gani ambayo ina tatizo.

Eneo hili limeathiriwa na gharika. Mvua kubwa imenyesha na ikasababisha mafuriko ambayo imeenda hadi makazi ya watu. Imebidi watu watembee wakitumia vijiti ili wasianguke kwenye shimo ambalo haliwezi kuonekana.

Huu ilikua ni wakati ambapo corona ilikua imekuja nchini, naona kuna wanawake wawili ambao wamevalia nguo nyeupe na barakoa. Wanashona barakoa kwa wingi ili barakoa waweze kupelekea wananchi tofauti ambapo watatumia ili kuwalinda kutokana na janga la corona .

Mhudumu wa afya wa umma, mama na mtoto. Mama amepeleka mtoto kuenda kupokea chanjo hospitalini na mhudumu ana mhudumia kwa kumdunga mtoto kwa mkono wake wa kiume chanjo ambayo itaweza kumsaidia awe na afya nzuri.

Muuguzi wa meno anamkagua mgonjwa akitumia vifaa maalumu ambayo itaweza kumsaidia kugundua huyu mgonjwa Ako na shida Gani ya meno.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa tofauti tofauti kama vile viazi, miwa. Bidhaa hizi zinaweza kusaidia mtu kuwa na afya nzuri ya meno.

Watoto hawa wanatoka katika mtaa ambao ni ya uchochole kwa sababu hawana uwezo wa kupata maji safi na maji ambayo wanaipata ni kidogo haitawasaidia kwa wakati mwingine.

Dawa hii ni aina ya vitamini D 1000 IU hutumika kwa madhumini mbalimbali ya kiafya hasaa inatumika katika kuimarisha afya ya mifupa na Kinga ya mwili. Mara mingi pia unatumika kuimarisha mifupa na meno, kuimarisha Kinga ya mwili, kuzuia upungufu wa vitamini D, afya ya meno na pia afya ya akili.

Kuna uhamasisho na kupata chanjo kwenye hema. Kuna dada ambaye amekuja ili kuweza kupata chanjo. Daktari anaweza kumdunga kwenye mkono wake wa kulia, na dada huyu amekuwa akitulia, akiwa ameketi kwenye kiti ili aweza kupata chanjo. Na hii chanjo itaweza kumsaidia na kumkinga dhidi ya maradhi ambayo yanaweza tokea.

Mgonjwa akipokea tiba kutoka kwa muuguzi, ametulia, muuguzi baada ya kumdunga kwenye mkono wake wa kushoto anampa dawa ambayo itaweza kuzuia maumivu ya kidonda pahali ambapo amemdunga sindano.

Mtaalamu wa meno akimuangalia mgonjwa, meno gani ambayo inatatizo. Mtaalamu huyu wa meno, anatumia kifaa maalumu ili kumulika na kuona kihusisa meno gani ambayo inatatizo na kwa hivyo ataweza kumpatia huduma inayofaa.

Hii ni chanjo ambayo huwa wanapatia watoto ambao wana umri mdogo, hadi kufikia utineja . Chanjo hili linasaidia watoto kuwa na nguvu nzuri na afya nzuri wanapokuwa watu wakubwa, nayo pia huweza kustahimili au kutopata maradhi kama vile ya misoli .

Wananchi wakiamua kuchukua hatua mkononi mwao ilikujisafishia eneo hili, takataka limekuwa likitapakaa karibu kila kona katika mtaa huu ndipo wananchi wanaume kwa wanawake wakaamua kuchukua hatua na kuboresha mazingira.

Mvua kubwa imenyesha, hii mvua imeweza kusababisha matatizo katika usafiri. Kwa sababu magari yamekuwa mingi, na sababu maji imepita mingi barabarani na inakua vigumu kwa magari haya kuweza kupita. Naona pia kuna gari moja inaelekea kuzama maji yanaelekea kushinda kimo cha gari hili.

Muuguzi wa umma ambaye amevalia nguo ya njano na maskii Ili kuzuia kupatana na maradhi ambaye yanaweza tokea katika shughuli yake ya kupeana chanjo, anamwuudumia mama ambaye amevaa nguo nyeusi na mwanawe ambaye ameketi hili aweze kupokea chanjo hiyo kupitia njia ya mdomo.

Ni chanjo ambayo hupewa watoto walio na umri kabla ya tineja. Pia hii dawa hupewa kutumia shindano. Unaingishwa ndani ya shindano na kudungiwa kwenye mwili wa mtoto ili kuzuia magonjwa Fulani.

Hawa ni wakimbizi, ambao wanapanga foleni, ili kuenda kupata msaada wa chakula. Mara mingi wakimbizi hao wametoroka makwao, kwa sababu ya hali ya kivita au mazingira kuharibika waliko.

Hapa kuna watoleaji na pia kuna watu ambao wamekuja kusaidia kulikuwa na maporomoko ya nyumba. Nyumba hii haikujengwa vizuri ndo maana ikaporomoka waasa wanatafuta watu ambao wamefishwa ndani ya majumba haya.

Analgesic ni aina ya dawa zinazotumika kupunguza au kuodoa maumivu bila kusababisha kupoteza fahamu, zinafanya kazi kwa kuzuia au kubadilisha namna mwili unavyohisi maumivu.

Huku ni kwenye zahanati, mahali ambapo watoto wadogo huzaliwa na kuwekwa ili waweze kupata joto kama ya mwili iliyokuwa ya mama. Wauguzi hao wanawachunga kwa ukaribu watoto hao wadogo ili wawe na afya nzuri.

Kuna muuguzi ,Kuna mama na mtoto ,mama huyo amepeleka mtoto huyo kupokea chanjo, inakadiria huyo mtoto Ako katika umri wa chini wa mwaka mmoja na wako katika mukthadha wa hospitalini Kwa kua Kuna sindano na uko Kando pia Kuna madawa

Dawa ya vitamini D aina ya tatu. Vitamini dawa ya asili inayotengenezwa mwilini kwa msaada wa jua. Vitamini D ya tatu ni kirutubisho mkuu kwa, kuimarisha mifupa na meno, kusaidia mwili kufyonza madini ya kalsiamu, kuongeza kinga mwilini na mwishowe, kusaidia ukuaji wa watoto na afya ya watu wazima.

Alama ambayo inayo kwenye mkono wa kulia alama hii inaonyeshwa kwamba mtoto amepokea chanjo ili wakati ujao pia asiweze kupokea chajo, hiyo chanjo ni ya polio na inasaidia mtoto anapokuwa mkubwa hawezi kuwa na shida ya kiafya.

Mvua kubwa imenyesha. Kuna tuktuku na pia kuna magari tofauti tofauti haswa gari ndogo ambayo inang’ang’ana kupita kwenye maji ambayo imejaa barabarani. Maji hii imeweza kusababisha iwe vigumu kwa mambo ya usafiri kwa kuwa madereva ni vigumu wajue maji imejaa upande gani, na hivo wanaweza kupata ajali wanapojaribu kupita maji huo.

Mvua imenyesha mvua kubwa ambayo imeweza kusababisha mafuriko. Mafuriko haya yameweza kufunika hadi nyumba yanakua vingumu pia kuendelea kuisha katika mtaa huyu ambao umekubwa na mafuriko, hivyo wakaaji wengi wameweza kuhama kuelekea maeneo yaliyo salama.

Mtaalamu wa ugonjwa wa maskio akimtazama dada aliye na shida la skio anatumia chombo maalum kuona shida ambalo anaweza kulikabili kwenye skio lake ili kutoa matibabu inayofaa

Huu ni muktadha wa uguzi. Kuna madaktari wawili na pia Kuna mgonjwa ambaye anatibiwa meno. Hawa ni madaktari wa kushughulikia ugonjwa wa meno, kuzuia madhara ambao yanawezakupata jino lako na pia kuponya meno Yako wakati ambapo imeathiriwa na ugonjwa wowote.

Hili ni chanjo ambayo wanapatia wasafiri kabla ya kutoka nchi moja hadi nchi nyingine. Hii chanjo lazima uwe nalo, ili uweze kuruhusiwa kutembea katika nchi moja hadi nchi nyingine.

Chumba Cha upasuaji. Tunaona hapa Kuna mgonjwa na Kuna madaktari ambao wanafanya hii shughuli ya upasuaji. Hii ni tendo la kitabibu linalofanywa na madaktari kwa kutumia vifaa maalum ndani ya chumba Cha upasuaji ili kutibu ugonjwa, kuondoa viungo vilivyo athirika au kufanya marekebisho mwilini mwa mgonjwa.

Mwanamke anatembea pamoja na mtoto wake mchanga. Wanatembea zaidi ya kilomita nyingi ili kuweza kutafuta maji. Makaazi yao ni mahali ambapo pana ukame ndio maana, wanatembea muda mrefu ili waweze kupata maji.

Mkulima akiwa shambani, amevaa vifaa vya kujikinga, akinyunyizia dawa ya kuua wadudu kwenye mimea ilikulinda mazao yake dhidi ya mashambulizi ya wadudu waharibifu ambao watafanya asipate faida.

Hii ni maeneo ambayo yamekumbwa na kiangazi na kumekuwa na ukame mkubwa ambao umefanya hadi ng'ombe imeweza kufariki kwa sababu ya kukosa lishe, pia kuna, ni maeneo ambayo ni ya ufugaji kwa sababu tunaona wanaume wawili ambao wanafanya kazi ya ufugaji.

Daktari wa huduma za kijamii akimhudumia mgonjwa ambaye ameketi kumsikiliza mgonjwa huyo akimweleza mahali ya kiafya ambayo inamsumbua. Daktari huyo ni daktari wa kiserikali.

Hii ni dawa la chanjo. Hili chanjo linapewa kwa watoto ambao wana miezi kumi na mbili ama zaidi. Dawa hili linatumiwa na sindano hili ambalo linadungiwa kwa mwili wa mtoto.

Daktari wa mifugo akiwa anashughulika ili kutibu ngombe aliye na tatizo, kuna chombo maalum ameingisha kwenye mapua ya ngombe ili aweze kuthatmini ngombe hii iko n shida gani ya kiafya, na pia baadaye aweze kuitibu.

Muuguzi akiwa hospitalini. Akimpatia mama aliyetoka kujifungua mtoto neti. Neti hii itaweza kumsaidia mtoto na kumkinga vyema kupatana na magonjwa kama vile malaria, ambayo ni magonjwa hatari Sana kwa watoto waliowachanga.

Daktari wa masikio akimkagua mgonjwa ambaye amekuwa na tatizo la kusikia vizuri na anatumia vifaa maalumu ili kugundua chanzo cha yeye mgonjwa kusikia vizuri ni nini ili aweze akamtibu.

Mama ambaye amekuwa na ugonjwa anaenda hospitalini kudungwa ili aweze apate nafuu. Muuguzi pale anamdunga katika mkono wake na kumwekea dawa kupitia sindano.

Huyu ni mama ambaye ako na mkunga na ako tayari kuweza kujifungua ndio mkunga ako tayari pia ili amsaidie katika harakati ya kujifungua.

Hii ni chanjo ya polio ,ambayo inapewa tu mtoto anadungwa mara moja . Hapo pia Kuna sindano ,ambayo inatumika kutoa hio chanjo na kudungia mtoto. Mara mingi inatumika ili kumsaidia mtoto atakapokuwa mtu mkubwa asiweze kuwa na udhaifu wakati wa kutembea.

Hapa ni hospitalini. Kuna wagonjwa ambao wamelazwa hospitalini. Kila mgonjwa ana hali yake ya dharura, ambayo imewafanya ili wasiweze kuenda nyumbani, wakae hospitalini ili waweze kutibiwa.

Wafanyikazi wa kaunti, ambao wanashiriki katika kutoa uchafu katika mazingira. Uchafu huu inakuwa na madhara kwa sababu unazuia maji kuelekea kwenye mkondo unaofaa na hivyo kusababisha mafuriko.

Daktari na mgonjwa. Daktari ameshika mguu ya mgonjwa akimfanyia mazoezi. Inaeleka huyu mgonjwa aliumia katika mguu wake. Daktari anatumia ujuzi wake wa masomo na pia ujuzi ambao amepata kazini, ili kumwezesha aweze kumsaidia mgonjwa huyu apate nafuu kwa njia ya kipekee na kwa njia ya haraka.

Mtaalamu wa meno, akimkagua dada huyu ambaye ameshuka nywele na akiwa amevalia miwani kwenye macho yake. Dada huyu anaonekana ana tatizo la meno hivyo daktari huyu wa meno anatumia kifaa maalumu ili kugundua haswa ni tatizo gani linalosumbua mdada huyu aambaye ameketi kwenye kiti maalumu, meno lake.

Daktari wawili wa meno wanamshughulikia mtoto ambaye ana tatizo la meno. Wanatumia vifaa maalumu ili kuwawezesha kujua ni meno Gani ambalo kina tatizo. Baada ya hapo watatoa matibabu yanayofaa

Mkulima wa mimea ananyunyizia dawa mimea yake. Hii ni mahindi, inabidi baada ya muda fulani mmea huu unawekewa dawa. Dawa inasaidia mmea huu kustahimili magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kutokea kabla ikue kubwa.

Hii ni posta inaonyesha hospitali ya inayojulikana kama Masai. Hapa hivi wanasema kwamba wana tiba kwa saa asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Na pia wameweza kuiacha namba yake ili ambaye anahitaji usaidizi anaweza kumpigia.

Muuguzi mwanamke na mwanamume wakimwangalia mgonjwa aliye na tatizo la meno wakitumia vifaa maalumu yenye kugundua haswa ni meno gani ambayo ina shida ili waweze kumtimu mgonjwa huyo.

Mafuriko ambayo imesababisha hali ya kusafiri iwe ngumu hadi imebidi wananchi kunyeshewa na nguo yao kuloa maji kwa sababu hakuna njia ya usafiri ambayo wanaweza kupitika

Mkulima akinyunyizia dawa katika mimea wake, huku akiwa amejivaa vizuri ili dawa hiyo isiweze kumsababishia madhara mwilini. Ananyunyizia mimea ili mimea huyo uweze kunawiri vizuri.

Mtoto anapokea dawa. Mtoto huyu anatoka katika familia isiyojiweza. Halafu, alikuwa ana maumivu ya mwilini. Anapokea dawa katika mkono wake wa kulia huku akiwa anashikwa mkono na daktari mwingine.

Mhudumu wa afya ambaye alikuwa ametembelea nyumba kwa nyumba ili kupeana chanjo. Kenya wakati huu imeanza kutumia wahudumu wa afya katika kila mkoa, kila kijiji ili kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata chanjo ambayo itawasaidia kuwa na afya nzuri.

Wauguzi wa kijamii ambao wanapatiana chanjo kwa watoto. Hili chanjo ni lenye manufaa kwa watoto kwa kuwa inawasaidia wakati ambapo wanakuwa wakubwa wanaweza kuwa na afya njema.

Huku ni eneo kubwa la ardhi amabao hupokea mvua kidogo sana kila mwaka. Inakadhiriwa inapokea chili ya milimita mia mbili hamsini na mara nyingi lina hali ya hewa ya joto kali mchana na baridi usiku.

Hawa ni wauguzi wa kijamii ambao wanapatia mtoto chanjo. Wauguzi hao wako katika kampeni ya kuhamasisha wanajamii kuhusu umuhimu wa kupewa chanjo kwa watoto wao wadogo.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani. Mwalimu huyu ambaye amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi amesimama mbele ya darasani huku akifunza wanafunzi wa darasa hilo. Wanafunzi hawa wameketi kwenye kiti au kwenye dawati. Alafu dirisha unaonyesha muingilio wa kutoka nje au inaonyesha picha ya uwanja wa nje.

Hii ni dawa ya kiasili ,ambayo inasaidia mwili kupata Kalsiamu. Hii ni dawa ambayo inasaidia mifupa kuimarika na afya kwa ujumla kuwa na afya nzuri.

Mhudumu wa Umma akiwahamasisha jamii kuhusu umuhimu wa lishe bora, amechukua muda kuwakusanya wazee haswa akina mama akiwa tayari kuwa elimisha moja kwa moja.

Kinga Africa ni moja wapo ya njia ambayo imetumia kufanya ili kusaidia watu na kupeana uchunguzi wa bure au kupeana dawa ya bure ya meno. Hapa naona kuna mama na pia kuna daktari ambaye ni mtaalam wa meno anaona mama huyu anashida gani kwenye jino.

Daktari wa umma akimdunga chanjo mtu ambaye ni mkubwa kwa umri. Anamdunga katika mkono wake wa kushoto, na huyu mtu ametulia ili aweze kudungwa sindano na daktari.

Mgonjwa ambaye ameenda kumwona daktari wa meno. Daktari wa meno ni mtaalamu wa afya anayehusika na matibabu, uchunguzi na utunzaji wa afya ya kinywa na meno. Huku daktari wa meno ametumia vifaa tofauti ili kuweza kuona na kukagua vizuri mahali ambapo meno ina shida ili aweze akamtibu mgonjwa huyu.

Hii ni muktadha wa matibabu. Naona Kuna chupa mbalimbali ambayo ina dawa ndani na ni ya daktari Dumba. Anatibu ugonjwa mbali mbali kama vile nguvu za kiume, mshipi wa ngiri, kaswende sugu, kisonono na magonjwa mbali mbali.

Gudatuni ni aina moja ya dawa ya tezi dume kupanuka, hii dawa ni dawa ya kiasili kwa asilimia mia moja. Dawa hili linasaidia tezi iweze kuongezeka kwa upana.

Mwanasiasa wakiwa wameenda hospitalini, kuona jinsi hali ya hospitalini ilivyo. Walipofika hospitalini, waliweza kumpata mama akiwa na mwanaume ambaye ametoka kujifungua . Na waziri wa waziri ambaye anasimamia afya, anaonekana akimuongelesha mama huyo moja kwa moja.

Mzima moto wa dharura anayo jinsi ambavyo tunaweza kuzima moto tukitumia kipulizi, ambacho kikona hewa ya kuzima moto. Ametoa kwa mfano, jinsi ambavyo ikiwa moto itatokezea, jinsi ambavyo unaweza kutumia kifaa hicho ili kuzima moto.

Kumekua na mvua kubwa ambayo imeweza kusababisha mafuriko, na hii mafuriko imeweza kufanya kusababisha maporomoko ya udongo ambayo imeharibu vibaya barabara na hii imefanya kusafiri kutatishwa na magari hayawezi kupita

Wauguzi wawili wakimhudumia mgonjwa ambaye amekuja akiwa na tatizo la meno. Wauguzi hao wanatumia bidhaa maalum ili kukagua na kuona kudhibitisha kwamba mgonjwa huyu ana meno lake lina tatizo gani.

Sababu ya uongozi mbaya, wananchi katika eneo hili hawajaweza kujengewa barabara ambayo inaweza kuvuka juu ya hili mto. Wamekosa kutengenezewa daraja na hivyo inabidi wanatumia binadamu ili kusaidia wenzake kuvuka mto huo.

Huu ni muktadha wa hospitalini. Kuna daktari ambaye anatazama mgonjwa jino ili aweze kugundua kihakika mgonjwa huyu ana tatizo gani katika jino lake ili aweze kufanya utabibu wake.

Mvua kubwa umenyesha mvua huo inasababisha kuwa na mafuriko. Mafuriko hayo yamefanya maji yawe mengi hadi kwa barabara, imekua vugumu kwa maji kupita haswa boda boda. Boda boda hii inabidii kusukumwa ili isiweze kuanguka. Kuna mtu ambaye anaskuma na pia kuna dereva ambaye anadhibiti boda boda hiyo.

Mhudumu wa Uma anamhudumia mzee ambaye ana shida ya kiafya. Tunaona hapo hivyo anamdunga sindano katika mkono wake wa kulia, na hii dawa itaweza kumsaidia huyu mgonjwa aweze kupata nafuu yake ya kiafya.

wa uma anamdunga mtoto kutumia shindano kwenye mkono wake wa kulia. Mtoto huyu ana furaha ambapo ame anajua baada ya chanjo hiyo ataweza kuwa na afya mzuri.

Hili ni tenki ya maji la chuma. Ni chombo kikubwa kilichotengenezwa kwa chuma ambacho hutumika kuhifadhi au kuhifadhia maji kwa matumizi mbalimbali kama vile matumizi ya nyumbani, matumizi ua kilimo na pia, matumizi ya kibiashara.

Hii ni madhara ya mafuriko. Mvua imenyesha kubwa hadi ikaweza kusababisha hatari la usafiri. Naona magari mawili yameanguka kwasababu ya maji kupita kiwango iliyo sababisha ajali na shida ya wananchi pia kutembea.

Ajali kati ya trela na magari kadhaa ambayo imesababisha kukatokea moto mkubwa na moshi mkubwa sana ulioenea angani. Ajali hii mara mingi inapotokea inasababisha madhara mkubwa sana.

Daktari akimhudumia mgonjwa ambaye anatatizo la jino. Daktari anatumia vifaa maalumu, ili kukagua vyema ni mahali gani, ambapo inabidi kupatiwa tiba. Daktari pia, anaweza kuona vizuri, kutumia ujuzi wake wa kitaaluma.

Wauguzi hao wanawahudumia watoto changa, mapacha ambao wametoka kuzaliwa. Wanamweka katika kitanda mama yake akiwa kando yake ili waweze kuhudumia watoto hao wachanga.

Mvua imenyesha kubwa. Mvua hii imesababisha maji kuvuka mpaka hadi ikaingia katika nyumba ya wananchi, hili imebidi watumie karai na ndoo ili kuweza kupunguza maji ambao imeingia nyumbani mwao.

Wauguzi wa umma, na pia kuna mama pale na watoto wawili. Hao wauguzi wa umma wanapeana chanjo kwa watoto na hili chanjo ni chanjo ambalo litasaidia watoto kuwa wakubwa ili waweze kupata madhara ya kiafya.

Daktari wa meno anakagua jino ya mgonjwa ili aweze kutambua lina tatizo gani. Na anapotambua tambua tatizo lake anaweza kufanya matibabu ya kutoa meno hiyo au kuweka dawa itakao punguza uchungu.

Mafuriko ambao umetokea, imefanya hali ya usafiri kuwa mgumu hadi boti imetumiwa kama njia moja ambayo itakuwa inatumika kuokoa watu na pia kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine ambayo ni salama.

Chupa mbalimbali iliyo na dawa ndani. Hili chupa zimebeba dawa ya miti shamba au dawa ya kiasili, ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali mwilini.

Mhudumu wa afya akimhudumia mwanamke ambaye ni mgonjwa, anamdunga sindano katika mkono wake wa kushoto, mama huyo mgonjwa akiwa ametulia na kando yake kuna dawa ambayo atampa baada ya kumtibu.

Kuna dawa aina tofauti tofauti. Hapa kuna dawa ya vitamini D3. Dawa hii inasaidia mwili ili kuwa na mifupa mzuri au mifupa migumu, ambayo hautaweza kupasuka kwa urahisi. Pia, inasaidia mtu unakuwa na mtazamo mzuri na pia, inasaidia kinga ya mwili kuongeezeka.

Uharibu wa ghorofa , ambao ilifanywa na serikali kuu kwa sababu ujenzi huu haukuwa imara na ilianza kuwa na dalili ya kuporomoka, wakati wowote na hivyo kuleta athari kwa binadamu ama wanaoishi karibu na hapo.

Huku ni zahanati ambapo mgonjwa amelazwa, alikuwa ameumia kichwani na hivo kwa sababu ya uchungu aliyokuwa nayo hakuweza kuruhusiwa kuenda nyumbani bali alilazwa katika zahanati ile.

Mvua kubwa imenyesha ambayo imeweza kusababisha mafuriko. Imeifanya ikuwe ngumu kwa hizi gari ya tukutuku kwa usafiri. Hizi gari ina namba ya usajili KTWC 849L. Ambaye imefanya ikue ngumu kwa mwendo wa usafiri.

Huyu ni muuguzi wa dawa. Anaonyesha baadhi ya dawa iliyo katika kliniki. Dawa hizi zinatumika kutibu wagonjwa wa aina mbalimbali. Daktari huyu anafanya kazi katika kliniki ya dawa.

Mwanadada yule anadungwa katika mkono wake wa kulia, amevaa maski inaonekana ilikuwa ni wakati wa corona, vaksini hii itaweza au chanjo hii itaweza kumsaidia ili aweze kupata magonjwa hatari yenye kuambukizwa kama vile Corona.

Mzazi akiwa na mtoto na pia mhudumu ambaye anamsaidia mtoto kutembea. Mtoto huyu ana shida ya viungo ya kutembea, hivo anabidi kufanya zoezi ili aweze kuwa na nguvu ya kuweza kutembea vizuri.

Mtu huyu anafanya kazi ya kupuliza dawa. Dawa hii ina nguvu ya kuweza kufukuza wadudu kama vile mende, mbu na kadhalika. Amejivalia vyema, ili kumkinga na madhara ambayo yanayotokana na dawa haya.

Ni katika mukthadha wa hospitalini Kuna mama na mtoto wake na pia Kuna muguuzi. muguuzi anampatia mtoto chanjo amabaye inapitia njia ya mdomoni .chanjo hiyo itamsaidia mtoto awe na Afya nzuri akiwa mkubwa

Mama akiwa na mtoto wake hosiptalini, hii ni baada ya mama kuweza kujifungua mtoto mdogo, mama huyo anaonekana kuwa mwingi wa furaha kwa sababu ameona kipenzi chake cha roho. Kando ya hosiptali kuna kabineti ambayo wanaeka chakula cha mgonjwa na pia kuna chupa ambayo inaonekana ni chupa ya soda.

Hawa ni wauguzi wa afya ya jamii. Hii ni taaluma ya uuguzi inayosika na kuzuia magonjwa, kukuza afya na kutoa huduma za afya kwa watu katika jamii hasa katika mazingira yao ya kawaida kama vile nyumbani, mashuleni au vituo vya afya vya kijamii.

Mhudumu wa afya asisitiza umuhimu wa kutumia maji, maji inaumivu mingi sana inazua mtu kutopata magonjwa ambayo inasababishwa na uchafu.

Wazima moto wakijaribu kuzima moto ambao ulikuwa umweka katika kichaka moto huu unaenea na ni moto mkubwa sana. Wazima moto wameweza kujivaa kwa manguo ambayo yataikinga wao kutokana na miale au miale kutokana na moto.

Chanjo ya magonjwa ya kuambukiza yanayosabababishwa na virusi na mara nyingi huadhiri watoto lakini pia watu wazima wanaweza kuambukizwa iwapo hawakuweza kupata chanjo hii

Wauguzi wawili wa meno wakimtazama mgonjwa ambaye amelala kwenye kifaa maalum ili waeze kuona hilo jino linalomuuma lina tatizo gani. Wanatumia chombo maalumu ili kujua mahali hususan ambapo wanapaswa kufanyia kazi ili maumivu yaweze kupungua.

Ndani ya ambulensi ina vifaa maalum vya kihospitalini ambayo inaweza kumsaidia mtu kwa kumpa huduma ya kwaza. Mara mingi ambulensi inasaidia wakati ambapo hali ya mtu iko katika hali mbaya na anahitaji usaidizi wa haraka.

Mtaalamu wa maabara ambaye amehitimu mafunzo ya maabara na anayefanya kazi ya kuchukua, kuchambua na kuchunguza sampuli kama vile damu, mkojo, kinyesi, mate au tishu kwa ajili ya kugundua magonjwa au kufanya utafiti.

Dawa hii ni dawa ambayo inatumika kuzuia ama kupunguza makali ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari unatokea wakati mwili huwezi kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Hii hutokea aidha kwa sababu mwili haitoi insulini ya kutosha au hautumi insulini vizuri.

Hapa kuna mgonjwa ambaye anatibiwa na daktari. Daktari anamdunga katika mkono wake wa kushoto. Mgonjwa huyu anaonekana kama ugonjwa kama vile Malaria kwa sababu uso wake umekaa wenye kudhoofika.

Stamaril ni chanjo inayotumika kuzuia homa ya manjano. Hutumika pia kuzuia homa ya manjano ambayo ni ugonjwa unaosababishwa na virusi hivi vinavyoenezwa na mbu. Kutoa kinga ya muda mrefu dhidi ya homa ya manjano, hasa kwa watu wanaosafiri kwenda maeneo yenye maambukizi ya ugonjwa. Sana sana inatumika barani Afrika, Amerika Kusini. Kwa baadhi ya nchi, cheti cha chanjo ya homa ya manjano inahitajika ili kusafiri.

Hii ni aina ya dawa ya vitamini D3. Ni aina ya vitamini dawa inayozalishwa mwilini unapopata mwanga wa jua na pia, dawa hii inaweza kupatikana katika kirutubisho cha lishe. Inatumika sanasana kuimarisha kinga mwilini.

Daktari wa macho ambaye anamtazama mgonjwa, ilikutatmini shida gani ambayo imenisumbua machoni, daktari anatumia vifaa vya kitaaluma inayoweza kumpa Majibu Sahihi.

Hii ni mahali ambao ni kame hakuna maji, ndio sababu wamama pamoja na watoto wamepanga foleni kubwa ili waweze kupata maji ya matumizi ya mwili yao pamoja na mifugo yao,

Mhudumu wa umma aliyeshika sindano anaonekana akimduga katika mkono wa kushoto mwanaume huyu. Mwanaume huyu amevalia maski mdomoni au barakoa. Nyuma yake kuna wanawake ambao wamesimama katika foleni wakipanga laini.

Mtaalamu wa macho ambaye ni mwanadada anatumia kifaa maalum ili kukundua aswa ni tatizo gani la macho ambalo linalomsumbua mwanaume huyu, mwanaume huyu anayekifaa kwa macho yake na mwanadada huyu anatumia chombo maalum kuona ni nini tatizo lililo katika jicho yake, kwenye ukuta kuna aina tofauti tofauti ya macho na kuna michoro pia ambayo ni mchoro ya mwili.

Daktari ambaye amevalia aproni nyeupe, ameonekana akimdunga mtoto mguuni, daktari huyo ana saa nyeusi mkononi mwake, na pia ana glovu nyeupe. Mama mtoto amemshika mtoto huku akiangalia jinsi daktari anavyo dunga mtoto wake kwa furaha .Nyuma yake kuna mama anaye cheza na watoto wadogo.